Benki iitwayo "Stanbic" inayotoa huduma kwa njia ya kidijitali, na inatumia mtandao unaoitwa "WI-FI" kwa ajili ya watu wote.

Mbele ya benki iitwayo 'EQUITY' wamesimama wateja ambao wamekwishapata huduma kama vile mikopo, kufungua akaunti na kununua hisa.

Benki inayotoa huduma kama vile ;Mikopo , kufungua akaunti na kununua hisa kwa jina liitwalo "AFRICA".

Maafisa wa benki wakitoa huduma wa wateja wao kama vile, kuweka pesa kufungua akaunti kununua hisa na kupata bima

Ndani ya benki iitwayo "EQUITY" sehemu ya mapokezi, yupo mhudumu wa kike akiwa ameketi akimuelezea mteja wake aliyesimama huduma zinazotolewa kama vile: mikopo, kufungua akaunti na kununua hisa.

Duka linalouza vinywaji aina tofauti na vyenye vileo, kama vile serengeti, guiness Pamoja na juisi za ladha tofauti.

Duka linalouza vinywaji vyenye vileo, vimepangwa kwenye meza. Wapo wateja wakinunua na kunywa kwa pamoja.

Ndani ya duka linalouza vinywaji aina fotauti, zenye vileo yupo muhudumu akiwahudumia wateja aliyevaa sare.

Ndani ya duka lenye sehemu ya watu kucheza na kuimba, huku wakipata vinywaji aina tofauti yenye vileo.

Wauzaji wa magari ya kisasa yenye rangi nyeupe, yameegeshwa mbele ya duka, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Wauzaji wa magari ya kisasa yenye rangi nyeusi na mtindo wa kuvutia, wameyaegesha ndani ya sehemu yao kwa ajili ya kuwaonyesha wateja.

Kikapu chenye rangi ya pinki, kinachotumika kuweka sadaka ndani ya kanisa wakati wa kutoa sadaka.

Wateja wa maziwa wamesimama mbele ya mashine inayohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na kuyakinga, baada ya kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine kubwa inayoyahifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na mteja huyalipia kwa njia ya kielektroniki, imeshikiliwa na muuzaji.

Pembeni ya mashine inayotoa maziwa yaliyo ya baridi na sehemu ya kueka pesa kwa njia ya kielektroniki, amesimama mteja.

Mbele ya duka linalouza maziwa, amesimama mteja na ukutani ipo picha ya mtoto, wakitoa huduma kama vile kwenye lita moja, lita tano na vitafunio.

Ndani ya duka linalouza maziwa lipo mashine linalomruhusu mteja kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga kiasi cha maziwa anachokihitaji.

Muuzaji wa maziwa akimuelekeza mteja wake, namna ya kuyalipia kwa njia ya kieletroniki, na kuweka chombo kuyakinga.

Ndani ya duka linalouza maziwa ipo mashine inayohifadhi, kwa ajili ya mteja kuyapata pale ambapo ataweka pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza mtindi, mayai na maziwa; lina mashine linalomruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine linaloingizwa pesa kwa njia ya "kielektroniki", na kutoa maziwa yupo muuzaji akifanya huduma hiyo kwa ajili ya wateja wake.

Mashine inayotunza na kuhifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya kukingia na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki pale ambapo mteja atayahitaji.

Mbele ya duka linalouza maziwa, lipo mashine linalomruhusu mteja kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga kiasi kile anachokihitaji.

Muuzaji wa maziwa akiapanga bidhaa zake kwenye kabati la wazi, kwa ajili ya wateja kuyaona na kununua.

Duka linalouza maziwa lenye jina liitwalo "marvel", pia ina picha ya ng'ombe, yupo muuzaji wa ndani anayesubiria wateja.

Mbele ya mashine mbili zinazohifadhi maziwa kwenye ubaridi wa kudumu pale ambapo watakapoitaji wa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki wamesimama wateja.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya kuyakinga na kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya wateja na kukinga kwa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki, pale ambapo watayahitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa pamoja na vitafunio kama mikate. Wapo wateja wamesimama wakipewa huduma, kwa nje limepambwa na mapulizo.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine linalohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na wateja waliosimama nje kulipia kwa njia ya kieletroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya mteja kukinga na kuyalipia kwa njia ya kielotroniki, pale ambapo atayahitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa lipo mashine linayohifadhi maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu na ina sehemu ya mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa humruhusu mteja kuweka pesa kwa njia ya kielekroniki na kukinga kiasi anachokihitaji.

Kibanda kinachouza maziwa ya unga na ya maji, wapo wateja mmoja ameshikilia baiskeli na mwingine amebeba mtoto mgongoni.

Duka linalouza maziwa lenye picha ya ng'ombe kwa jina liitwalo 'KIENI' wakitoa huduma kwa mteja aliyesimama nje ya dirisha.

Ndani ya duka lipo mashine linalohifadhia maziwa kwa ajili ya mteja kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga kiasi anachokihitaji.

Duka linalouza maziwa kwa jina la HERMES, yupo mteja akisuburia kupata huduma na kwa ndani wapo wauzaji.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti, lipo mashine linalotoa maziwa na kulipia kwa njia ya kieletroniki na mteja pale ambapo atahitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine inayoruhusu mteja kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga maziwa anayoyahitaji.

Mashine inayohifadhi maziwa, kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki pale ambapo watayahitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa, wamesimama na kupanga foleni wateja wanayoyakinga na kuyalipia kwa njia ya kieletroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa lipo mashine ya kuyahifadhia, yenye sehemu ya kumruhusu mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki pale ambapo atayahitaji kwa kukinga.

Mashine inamatari kwa chini ambayo hutumika kuhifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya kuyakingia na kulipia kwa njia ya kielotroniki.

Mashine za kuwekea maziwa ili kupata ubaridi wa kudumu na sehemu ya kukingia na kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki, pale ambapo mteja atahitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa mtindi na mabarafu, likiwa linamashine ya kuhifadhia maziwa kwaajili ya ubaridi wa kudumu.

Ndani ya duka linayouza maziwa zipo mashine mbili zinazo hifadhi maziwa, na sehemu ya kuruhusu mteja kujilipia kwa njia ya kieckitroniki.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine inayouza maziwa kwa kulipia kwa njia ya kielekroniki na kuyakinga pale unapoyahitaji.

Duka wanalouza maziwa limefunguliwa mlango,.wakitoa huduma kwa wateja wao, kama vile kuwapa na vitafunio pale ambapo watahitaji.

Mashine ya kisasa inayotunza maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na pia ina sehemu ya mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa yupo muuzaji akiwachotea wateja wake waliopo nje kwa kuwapimia kwenye vyombo vya plastiki.

Mbele ya duka linalouza maziwa, wameweka mashine yanayohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na kumruhusu mteja kujilipia kwa njia ya kieletroniki.

Ndani ya duka wanauza maziwa, kupitia mashine inayoingizwa fedha kwa njia ya kielektroniki, baada ya mteja kuweka kiasi anachokitaka.

Duka linalouza bidhaa tofauti kama vile: maziwa, mtindi na vitafunio. Ina picha ya ng'ombe kwa nje, ndani wapo wanaouza.

Ndani ya duka linalouza maziwa ndipo mashine linalohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, lenye sehemu ya mteja kulipa pesa kwa njia ya kielektroniki.

Muuzaji wa maziwa amevaa koti jeupe. Amesimama ndani ya duka, mbele ya mashine inayomruhusu mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayoyahifadhi maziwa kwaajili ya mteja, pale ambapo atakapoyahitaji na kuyalipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mteja wa maziwa akiyakinga na kuyalipia kwa njia ya kieletroniki, kwenye mashine inayohifadhi kwa ubaridi wa kudumu.

Ndani ya duka wameweka mashine inayohifadhi maziwa kwaajili ya ubaridi wa kudumu, na kumruhusu mteja kulipa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka kuna muuzaji anayepanga bidhaa zake kwenye mashine inayohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, kama vile maziwa ,mtindi na mafuta yanayopakwa kwenye mkate.

Duka linalouza maziwa linamashine mbili ya kuhifadhia maziwa kwajili ya wateja wakinge na kulipia pesa kwanjia ya kielotroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa ,yapo mashine yanayohifadhi kwaajili ya ubaridi wa kudumu na kumruhusu mteja kulipia kwa njia ya kielectroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu na yenye sehemu ya kukingia na kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa na mtindi, wenye ladha aina ya tofauti, pamoja na mafuta ya kupaka kwenye mikate, yupo muuzaji akisimamia na kukagua bidhaa.

Duka linalouza maziwa lipo mashine linalohifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na pia ina sehemu ya kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na pia yenye sehemu ya kulipia kwa njia ya kieletroniki.

Mashine kubwa, inayohifadhi maziwa pale ambapo mteja atakapo yahitaji kwa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki limewekwa ndani ya duka.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine linalomruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga kiasi cha maziwa anachokihitaji.

Mteja akilipia maziwa kwa njia ya kieletroniki na kukinga, ili kupata kiasi anachokihitaji kutoka kwenye mashine iliyoyahifadhi.

Ndani ya duka linalouza maziwa yupo muuzaji aliyekwishaa mpatia mteja wake maziwa ya lita moja na vitafunio mezani.

Mbele ya duka linalouza maziwa, amesimama mhudumu, ambaye anawasubiria wateja kununua bidhaa.

Mashine mbili zinazohifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, zimewekwa mbele ya duka. Zina sehemu ya kukingia na sehemu ya kuweka pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza maziwa, lenye picha ya mtoto na ng'ombe ndani kuna viti vya wateja wanaopata huduma.

Duka linalouza maziwa, lina mashine linalohifadhi maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu, na sehemu ya kuingiza pesa kwa njia ya kielektroniki, yupo mteja akipata huduma.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya kupata ubaridi wa kudumu. Yenye sehemu ya kukingia na sehemu ya kuweka pesa kwa njia ya kieletroniki.

Duka linaitwa “funiture palace”, linalouza mali za samani za ndani, kama vile; makochi, viti na meza za kulia chakula, taa za ukutani na makabati.

Wauzaji wa mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile: makochi yenye rangi ya kakhi, kijivu na nyeusi, vitanda vya chuma na mbao, maua ya plastiki na makabati.

Duka linalouza mali za ndani za samani kama vike vitanda vyenye makabati yaliyotengenezwa na mbao, yameegeshwa nje kwaajili ya kuuza.

Ndani ya duka linalouza mali za ndani kama vile: makabati, na viti, makochi pamoja na mito yake.

Duka linalouza mali za ndani kama vile makochi, vitanda, meza, maua ya plastiki, taa za ukutani na picha.

Wauzaji wa mali za ndani kama vile makochi na mito yake yenye rangi ya kijivu na njano, wameyaweka nje na kuwavutia wateja ili wanunue.

Wauzaji wa mali za samani zinazowekwa ndani kama vile: makabati, makochi meupe na mito pamoja na meza za kusomea.

Wauzaji wa mali za ndani za samani kama vile vitanda vya chuma, na vya mbao pamoja na mapazia, meza na makabati wameyapanga nje kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mali za ndani zinauzwa dukani kama vile; makochi yenye rangi nyeusi na kaki, meza na makapeti pamoja na taa za mezani.

Meza na viti vya kulia chakula, mali za dhamani zinazouzwa ndani ya duka pamoja na makochi na mito.

Ndani ya duka linalouza mali za thamani kama vile makochi, meza, vitanda, makabati na taa za ukutani, wapo wateja wakinunua.

Duka linalouza makochi ya mtindo tofauti, yenye rangi ya kakhi, zambarau na kijivu, pamoja na vitanda vyeupe vyenye mito ya bluu na makabati.

Ndani ya duka linauza mali za ndani kama vile makochi yenye rangi ya kijani na kaki, makabati ya ukutani, meza na viti pamoja na maua ya ukutani.

Duka linalouza viti meza na makochi wameyaweka kwa nje, ili wateja wayaone na wapate kununua

Ndani ya duka linalouza thamani za ndani kama vile makochi, meza, mauwa ya plastiki, picha za ukutani pamoja na makabati.

Duka linalouza mali za samani, kama vile: makochi na mito yake yenye rangi nyeupe, makabati, taa za ukutani, meza na vitanda.

Duka linalouza mali za thamani, ambazo zinawekwa ndani kama vile: makochi, viti, mito ,maua ya plastiki, taa za ukutani, meza pamoja na makapeti.

Mafundi wakiwa wanaranda mbao na kuisafisha, tayari kwa ajili ya kutengenezea: viti, meza, makabati na makochi.

Duka linalouza vitu vya samani kama vile makochi na mito yake, meza, vioo, picha za ukutani, makabati na taa za kuning’inia.

Wauzaji wa makochi yenye rangi ya kijivu, na ina mito yenye rangi ya njano, pamoja na meza na viti vya kulia chakula, wameweka vitu hivyo nje kwa ajili ya kuuza.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi kuna picha za ukutani, taa na mauwa ya plastiki, viti na meza kwajili ya kuwapokea wageni.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli kuna makochi, meza zenye vitabu, viti ambavyo wageni hukaa na kuvitumia kwa ajili ya kusubiria kupata huduma.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi wapo wahudumu wenye jinsia ya kike waliovaa sare wakitoa huduma kwa mteja wao aliyesimama mbele yao.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi; kuna makochi, meza na viti vya wageni kukalia huku wakisubiria kupata huduma. Yupo mfanyakazi mwenye jinsia ya kike ambaye ni mhudumu akiwa amesimama.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi, wapo wahudumu waliovaa sare; wakitoa huduma kwa mteja wao mwenye jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao. Pembezoni kuna makochi kwa ajili ya wageni.

Ndani ya hoteli sehemu ya kupata vyakula na vinywaji, zimepangwa meza na viti pamoja na sahani, vijiko na umma.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi kuna meza ya wahudumu viti na makochi kwa ajili ya wageni pia kuna picha za ukutani na sanamu.

Duka la mtaani linalouza bidhaa nyingi za aina tofauti kama vile vinywaji, mafuta ya kupikia, sabuni, mchele na unga.

Duka la mtaani linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile: machungwa, matikiti, mchele na korosho. Wapo wanunuaji wakipata huduma.

Kwenye soko linalouza mazao aina ya nyanya yaliyopangwa kimafungu, wapo wauzaji wakiwa na watoto wao wakisubiri wanunuzi.

Muuzaji wa mazao aina ya vitunguu, ameyaweka na kujaza ndani ya vyombo vya plastiki, tayari kwa ajili ya kuuza sokoni.

Wauzaji wa mazao aina tofauti kama nyanya, mchicha, ndizi, viazi wakiwa wamesimama na kushikilia mazao kwa pamoja.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: mafuta ya nywele, vibanio, nguo za ndani za mwanamke pamoja na vitambaa.

Kwenye soko kubwa wapo wateja wanaonunua bidhaa, kama vile: mabegi, mapochi, kofia, mitandio pamoja na nguo.

Ndani ya soko yupo muuzaji anayeuza ndizi nyanya na makabeji, akimpatia mteja wake fungu la mboga.

Ndani ya soko kubwa linalouza aina ya matunda kama vile machungwa, matchenza, maembe boroingo, ndizi za kuiva na zile za kupikwa wamesimama wateja wakininunua.

Ndani ya soko kunawauzaji wa bidhaa aina tofauti wakiwa wameketi pembeni wakiwasubiria wateja kama vile pilipili, nyanya, viazi, maharag,e njegere na vitunguu swaumu.

Ndani ya soko kuna sehemu wanayouza vyombo vya ndani vilivyotengenezwa na chuma, kama vile: majiko, vijiko, sufuria, makaangio na sanduku.

Wauzaji wa mazao aina tofauti kama vile karoti, nyanya chungu, pilipili hoho na nyanya ndani ya soko wakisimama kuwasubiri wateja.

Ndani ya soko wapo wauzaji wa jinsia ya kike wakiwa wanauza mazao aina tofauti kama vile: vitunguu, nyanya, mbonga, tangawizi pamoja na viazi.

Ndani ya soko kuna sehemu ya wauzaji wanaouza bidhaa kama vile mikanda mirefu kwa mifupi, aina tofauti ya viatu vya kike na vya kuime.

Ndani ya soko, unawauzaji wa mazao aina tofauti, kama vile vitunguu, nyanya, machungwa karoti wakiwa na vipimio tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja

Ndani ya soko kuna wauzaji wa mazao aina ya viazi, walivyovipanga kwenye visado magunia pamoja na vindoo.

Ndani ya soko kubwa wapo wauzaji wa mazao aina ya nyanya wakiwa wameyapanga mengine juu ya meza, vikapu na kwenye ndoo.

Soko linalouza nguo za aina tofauti za wadada, zilizoning'inizwa na kupangwa; zingine zimewekwa juu ya meza ili wateja waweze kuchambua.

Kwenye soko kuna wauzaji wa bidhaa tofauti kama vile maharage, michele, kunde pamoja na mahindi, wapo wanunuzi wakipata huduma.

Soko linalouza bidha aina tofauti, kama vile: korosho, vitunguu swaumu, tangawizi, binzali, manjano na masala pamoja na asali.

Ndani ya soko kuna wauzaji wa vyombo vya ndani walivyovipanga kwenye makabati kama vile ma hotpot ya chuma na plastiki, sufuria zenye mishikio, themosi za kuhifadhia chai.

Huduma za fedha kama vile; kutoa, kueka na kutuma pesa kwa kutumia simu yenye mifumo inayoruhusu muhusika tu kufanya miamala ya kidigitaji popote alipo.

Ndani ya duka kubwa linalouza nguo za kiume kama vile, Viatu, Mabegi, Mikanda, Saa, Makoti pamoja na Mashati yamening'inizwa na kupangwa juu ya Meza.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: nguo, viatu, mashati, mawigi, sabuni, ndala pamoja na makoti.

Ndani ya duka kubwa linalouza nguo za kike suruali, sketi, magauni, mapochi pamoja na kofia zilizopangwa na nyingine kuning'inizwa.

Duka linalo uza mabegi, mapochi, viatu na nguo wapo wateja wakiulizia bei na kununua.

Ndani ya duka linalouza nguo, yamepanga: mashati, suruali, makoti, mikanda, kwenye makabati yaliyowazi pamoja na kuzining'iniza.

Ndani ya duka kubwa linalouza viatu, mabegi, mapochi; wapo wateja wakijaribisha na kununua.

Duka linalouza nguo za kiume za aina tofauti kama vile makoti ya rangi ya kaki, kijivu na nyeusi; na mashati yaliyopangwa juu ya meza zenye rangi nyeusi, bluu, nyeupe na kaki.

Kwenye duka linalouza nguo za kiume kama vile masharti na suruali zimening'inizwa na zingine hupangwa juu ya meza.

Duka lenye milango ya vioo ambayo huruhusu wateja kuingia na kutoka baada ya kuangalia bidhaa zinazo uzwa kama vile nguo, ambazo zingine zimevalishwa kwenye midoli na zingine zimepangwa juu ya meza na ndani ya makabati yaliyo wazi.

Duka la nguo za watoto zilizoning'inizwa kwenye vyuma, kwa juu kuna mabegi ya kusafiria pamoja na mashuka yaliyokunjwa.

Maduka yaliyopo ndani ya jengo kubwa yanayouza vitu tofauti kama vile simu, feni, mifuko, vitu vya urembo, mabegi, vyombo vya chakula, nguo, saa na mashine.

Duka kubwa linalouza nguo za kiume kama vile, suruali, makoti na mashati meupe yaliyovalishwa kwenye mdoli na mengine kuning'inizwa kwenye vyuma.

Duka kubwa lilopanga bidhaa zake kwenye makabati, kama vile: sabuni za maji na marashi, mifagio na madekio; pamoja na kuweka karatasi yenye bei chini yake.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile ndizi, mananasi na vyakula vilivyowekwa kwenye vifungashio, pamoja na maharage, kunde na mahindi yaliyopangwa kwenye kabati la wazi.

Duka kubwa linalouza bidhaa tofauti kama vile mafuta ya ngozi na nywele, sabuni za unga na za mche, viatu, marashi, mawigi, nguo za ndani na mifagio. Zimepangwa na kuning'inizwa.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina ya mikate, iliopangwa kwenye makabati ya wazi na kuwekwa bei karibu yake.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile: mafuta, korosho, ubuyu na karanga, zikiwa zimefungashwa na kupangwa kwenye makabati ya wazi.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile sukari zikizowekwa kwenye vifungashio pamoja na mikate, korosho, biskuti na vinywaji yupo mteja akiwa ameshikilia moja wapo.

Duka kubwa lenye wauzaji wanaouza mboga na matunda kama vile nyanya, vitunguu , viazi, maembe na mananasi.

Ndani ya duka kubwa, wanauza viatu, ndala zenye rangi nyeupe na nyeusi. Wakiwa wameyapanga juu ya meza na mengine kuning’inizwa.

Duka kubwa linalo uza bidhaa aina tofauti kama vile sabuni, dawa ya meno, mafuta, binzali, miswaki yupo mdada mteja akikagua na kununua.

Duka kubwa liitwalo "HoodMart" linalouza bidhaa aina tofauti kama vile mikate, mayai, matunda, pamoja na nyama ya nguruwe na ya ng'ombe.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile marashi, pamba, sabuni ya unga na ya maji pamoja na mifagio na madekio.

Duka kubwa linalouza vifaa na vyombo vya umeme kama vile runinga, mafriji, mashine za kufulia nguo na majiko makubwa ya kuoka mikate pamoja na vyombo vya sauti.